Mfumo wa kilimo cha hydroponic mimea midogo ya kijani inaonekana kama mboga za majani inakua ndani ya mabomba meupe yaliyo pangwa kwa ngazi mbili, mabomba yana mashimo ambayo mimea imepandwa na mizizi yake inaonekana ikininginia chini.

Eneo la kilimo ambapo mimea imepandwa kwa safu, zilizonyooka na, kwa utaratibu fulani, mtuu mmoja, mwenye ngozi nyeusi anaonekana amesimama katikati ya mimea hio, akielekeza macho yake, kwenye mazao, mimea inaonekana kuwa na afya, na majani yake mabichi yanaashiria ustawi, zaidi ya hayo, kuna dalili ya mfumo wa umwagiliaji, uliowekwa, unaothihirisha matumizi ya teknolojia katika.

Mfumo mkuu wa kilimo cha haidroponiki, kilicho na ngazi tatu. Kila ngazi, ina mabomba meupe, yaliyopangwa kwa usawa, na mimea midogo ya kijani kibichi, inakuwa kutoka kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba hayo. Mimea inaonekana kuwa ya aina mbalimbali, baadhi yakiwa na majani mapana na mengine membamba.

Mimea mingi, imepandwa kwa, safu ndani ya chafu, mimea inaonekana bichi, na yenye afya, ikiwa na majani ya kijani, imepandwa, kwenye, mifumo ya mabomba, au vyombo vinavyo, pangwa kwa utaratibu, chafu ina muundo wa chuma, au mbao na, imefunikwa na plastiki, au nyezo nyingine ya uwazi, inayoruhusu mwanga, kuingia ndani.

Mfumo wa kilimo cha maji, kuna mabomba meupe, yaliyopangwa kwa usawa, katika ngazi, tofauti, kila bomba, lina mashimo yaliyokatwa juu yake, na mimea, midogo ya kijani, inakua kutoka kwenye mashimo hayo, mimea inaonekana kuwa katika, hatua ya, awali ya, ukuaji, mabomba yanaonekana kuwa yameunganishwa na mfumo wa kusambaza maji.

Mimea ya kijani kibichi, inayokuwa kwa kutumia mfumo wa kilimo bustani bila udongo, ambapo, mizizi yake inazungukwa kwa, maji yenye virutubisho, badala ya, udongo, mimea hio, ina majani mengi na yanaonekana kuwa na afya, mfumo huo unaonekana kuwa na, mabomba meupe, yanayosambaza maji yenye virutubisho.

Mmea wa saladi, unaokua kwa mfumo wa, haidroponiki, mmea umewekwa kwenye chombo cha bluu, kilichojaa maji, na mizizi yake inaonekana inaning'inia ndani ya, maji, mfumo huu, umewekwa ndani ya chumba, au chafu, kutokana na kitambaa cha, bluu, kilicho chini, na ukuta usioonekana wazi.

Mfumo wa kilimo cha majini, kuna bomba refu la PVC ambalo lina mashimo kadhaa kwa ajili ya kupanda. Mimea ambayo inaonekana kuwa strawberry kutokana na majani na matunda yanayoanza kuonekana, bomba limezungukwa na miundo ya mbao kwa ajili ya usaidizi. Mimea inakuwa katika vyombo vidogo vilivyowekwa kwenye mashimo.

Mimea midogo inakua ndani ya masanduku meupe, yaliyounganishwa na bomba za maji. Tekinolojia hii ya kisasa, husaidia upandaji wa mazao bila ardhi. Vyombo vyekundu vinatumika kama msaada wa kuimarisha mfumo huu.

Bustani ya dania, iliyopandwa kwa mfumo wa, hydroponics . Mimea ya dania, ina majani, ya kijani kibichi, na inaonekana kukuwa kwa afya. Mfumo wa hydroponics , una ma, bomba, ya vyombo ambavyo vinasaidia kukuza, dania bila, udongo.

Mimea miwili iliyopandwa kwenye viungo vyeusi. Mimea ina majani mapana na mabichi yenye mishipa inayoonekana vizuri. Mmoja wa mimea unaonekana kua mrefu zaidi na una shina lililo wazi zaidi. Viyungu vimekaa ndani ya vyombo kikubwa cha rangi ya bluu au kijani kibluu. Chombo hicho kina maji chini yake yanayoonekana kua safi.

Mimea mingi midogo imepandwa kwa, safu, ndani ya chafu. Mimea inaonekana bichi, na imepandwa kwenye mfumo wa, hydroponiki, unaotumia mifereji meupe. Kuna watu, watatu, wamevaa barakoa wanaonekana wakishughulikia mimea hiyo. Chafu, ina muundo wa chuma, na imefunikwa kwa plastiki au nyeza nyingine, ya, uwazi.

Mfumo wa kilimo cha, teknolojia, ambapo mimea midogo ya kijani, inayofanana, na mboga nyingine za, majani, inakuzwa kwenye mifereji au vyombo vilivyopangwa kwa safu, mimea inaonekana, ikistawi katika mazingira yaliyoandaliwa, labda kwa kutumia, virutubisho, vilivyoyeyushwa, kwenye maji.

Vitunguu vingi vya rangi nyekundu, vikiwa vimejazwa kwenye sindiria au kreti ya bluu. Kuna mkono wa mtu unaonekana ukishika vitunguu vichache juu ya kreti. Vitunguu vina maganda mekundu na vinaonekana kuwa safi. Picha kuu inaweza kuwa imepigwa sokoni au shambani wakati wa mavuno au uuzaji wa vitunguu.

Shamba kubwa la majani chai, mimea ya chai imeoteshwa kwa safu zinazofanana kufunika vilima au ardhi yenye matuta. Mimea ni mifupi na imejaa majani mabichi ya kijani. Kuna njia nyembamba ya udongo inapita katikati ya shamba ya chai. Mandhari ya kijani kibichi na inaonekana yenye rutuba.

Mandhari ya nje yenye mimea mingi na miti, kuna muundo unaofanana na chafu ambao ni jengo lililotengenezwa kwa ajili ya kulinda mimea na kudhibiti mazingira yake. Chafu inaonekana kua na paa na kuta zilizotengenezwa kwa vifaa vinavyo ruhusu mwanga kupenya ndani; kama vile plastiki au kioo.

Shamba la kilimo cha viwandani lenye mimea iliyopandwa kwa safu. Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi shambani akitumia njia za kilimo za kisasa. Muundo wa shamba na matumizi ya teknolojia yanaonyesha uzalishaji mkubwa.

Shamba la mboga katika chafu, mboga zimepangwa kwenye matuta yaliyopangwa vizuri na, zina rangi ya kijani kibichi. Kuna mtu anayefanya kazi shambani, akiwa amevaa kofia na nguo za kazi. Chafu ina paa la plastiki na kuta.

Shamba la kilimo cha viwanda. Mimea ikiwa imepandwa kwenye safu zilizopangwa vizuri ndani ya chafu kubwa. Chafu hiyo inaonekana kuwa na paa la plastiki ambayo inaruhusu mwanga wa jua kuingia na kulinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa. Mimea inaonekana kuwa na afya na inakuwa vizuri. Kuna njia nyembamba katikati ya safu za mimea labda kwa ajili ya kupita na kufanya kazi.

Watu wawili wanafanya kazi kwenye shamba lenye majani ya kijani kibichi. Mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni, anainama huku akikusanya majani kwenye kikapu chake. Mandhari ina miti mirefu na vilima vyenye mimea kwa umbali.

Shamba kubwa la kijani kibichi, lenye mistari mingi ya, mazao, yaliyopandwa kwa utaratibu. Kwenye sehemu ya juu ya shamba, kuna trekta ya, rangi ya kijani, likifanya kazi. Trekta ina, vifaa vya, kunyunyizia dawa au mbolea, inavyoonekana ikipita kwenye mistari, ya mazao.

Trekta likiwa linasafisha au kulima shamba lenye udongo mwekundu au kahawia. Trekta lina rangi ya kijani na njano na lina vifaa vya kulimia au kusawazisha ardhi vilivyounganishwa na chuma yake huku nyuma. Mandhari inaonyesha eneo la wazi la udongo.

Shamba ndani ya nyumba ya kijani, kuna mifereji mirefu iliyopandwa mimea, ambayo inaweza kua mboga au maua. Mimea imeota kwa safu zilizonyooka na inaonekana mbichi na yenye afya. Kuna wafanyakazi wawili ambao wako katikati ya mifereji labda wakishughulikia mimea.

Vitunguu vingi vyekundu, vikiwa vimewekwa pamoja. Vitunguu vimejaa kwenye eneo flani labda kwenye gunia au moja kwa moja kwenye ardhi, vinavyoonekana ni maganda ya nje ya rangi nyekundu, ya zambarau ya vitunguu. Mandhari inaweza kuwa baada ya mavuno shambani au kwenye soko.

Shamba kubwa la kilimo cha biashara lenye safu ndefu za mboga za kabeji. Mashamba yameandaliwa vizuri katika mistari iliyopangiliwa na yana kabeji za kijani kibichi; zinazoonekana kuwa na afya nzuri na zimekuwa vizuri. Udongo wa mchanga unaonekana kati ya mistari ya mboga.

Mfumo wa paneli za sola zilizowekwa kwenye msingi mrefu wa chuma. Paneli za sola zimepangwa kwa safu na zinaelekea juu angani. Mfumo huo unaweza kua unatumika kuzalisha umeme wa sola. Mandhari inayozunguka inaonekana kua ya kijijini au mashambani yenye ardhi tambarare.

Eneo la kilimo ambapo mimea imepandwa kwa utaratibu, Kunaweza kuwa na aina mbalimbali ya mimea iliyopandwa labda mazao ya chakula au mimea mingine. Ardhi inaonekana kuwa imelimwa na kutayarishwa kwa ajili ya kilimo. Kunaweza kuwa na miundo mbalimbali shambani kama vile mifumo ya umwagiliaji, njia za kupita au vibanda vidogo. Mandhari inaweza kuwa ya rangi ya kijani kibichi.

Mimea kidogo ya kijani, iliyopandwa, kwenye, matuta ya udongo ndani, ya chafu, au eneo lililofunikwa, mimea hiyo, inaonekana kuwa imepangwa, kwa safu, na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipeleka maji, moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea, kupitia mabomba meusi yaliyolazwa kwenye ardhi, udongo unaonekana kuwa, wa rangi ya kahawia.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa katika shamba, kuna mabomba meusi yakiwa yamewekwa kwa mistari iliyonyooka juu ya ardhi yenye udongo. Matonezi yanaonekana kwenye mabomba, yakidondosha maji kwenye ardhi karibu na mimea ambayo imeanza kukua. Shamba linaonekana limeandaliwa kwa kilimo na mfumo huu unasaidia kumwagilia mimea kwa ufanisi.

Shamba kubwa lililogawanywa katika mistari mingi ya udongo. Kila mstari una mimea midogo ya kijani iliyopandwa. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa uso ambapo maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji au njia zilizochimbwa kati ya mistari ya mimea. Maji yanafunika sehemu kubwa ya ardhi kati ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana shambani. Bomba jeupe linaonekana likipita katikati ya shamba likisambaza maji kwa mimea midogo inayokua kwenye safu. Mimea hio inaonekana kuwa imepandwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha juhudi za mkulima katika kuhakikisha mazao yake yanapata maji ya kutosha.

Shamba lenye mistari mingi ya mimea midogo iliyopangwa kwa utaratibu. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone imewekwa karibu na kila mstari wa mimea na mabomba meusi yanaonekana yakipita juu ya ardhi. Mimea ina rangi ya kijani na inaonekana inaanza kukuwa.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Tunaona safu za mimea zilizopandwa kwenye udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kuwa na mabomba meusi yanayopita kando ya safu za mimea. Mimea inaonekana kuwa michanga na inakua vizuri. Udongo unaonekana kuwa mkavu, labda kushikilia umuhimu wa mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la ardhi nyekundu lililoandaliwa kwa kilimo. Kuna mifumo wa umwagiliaji wa matone iliyowekwa katika mistari mirefu kwenye ardhi. Mfumo huu unaonekana kua na mabomba meusi yaliyolazwa juu ya ardhi au karibu nayo. Na labda yana matone madogo kwa ajili ya kumwagilia mimea itakapopandwa.

Shamba ndogo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mimea ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kua inakua vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kama mababo meusi yaliyolala chini karibu na kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kua mweusi na wenye unyevu.

Shamba kubwa lenye mistari mingi ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa na mabomba meusi yanaonekana yakipita juu ya ardhi karibu na mistari ya mimea. Ardhi inaonekana kuwa nyekundu au ya kahawia. Mimea ni midogo na ina rangi ya kijani.

Shamba hili limepangwa kwa mistari yenye mimea michanga inayoota kwenye udongo uliochimbwa vizuri. Mifumo ya umwagiliaji matone imewekwa kando ya kila mstari, ili kuhakikisha maji yanawafikia mimea mmoja kwa mmoja.

Mfumo wa umwagiliaji wa, kunyunyuzia maji ukiwa unafanya kazi kwenye, shamba au bustani. Kuna kinyunyizi kimoja, cha maji kilicho katikati ya eneo, lililotandwa, na mimea midogo ya kijani. Kinyunyizi kinatoa maji kwa mfumo wa mvua, bandia, yakinyunyizia eneo lote, linalo, kizunguka.

Eneo la kilimo, lililopandwa mimea, mimea inaonekana kuwa, midogo, na imepandwa kwa safu kwenye, ardhi, kuna mfumo wa umwagiliaji, uliowekwa kwenye ardhi, unaojumuisha mabomba au njia za kusambaza, maji karibu na mimea, ardhi inaonekana kuwa na udongo mweusi, na kuna dalili za, matandazo au mpoko mingine kwenye, baadhi ya sehemu.

Shamba dogo lenye mimea midogo inayoota katika safu zilizopangwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana na mabomba meusi yakiwa yamewekwa juu ya ardhi karibu na mimea. Udongo unaonekana kuwa umefunikwa na matandazo labda ya plastiki ili kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Mmea mdogo, unaokuwa kutoka ardhini, mmea una majani, ya, kijani, na, shina, nyembamba, karibu na mmea, kuna bomba, nyeusi, la umwagiliaji likipita juu ya ardhi, na kichwa cha, kumwagilia, chenye rangi nyekundu na, kijani kiko karibu na msingi wa mmea.

Shamba dogo lenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa na bomba jeusi linaonekana likipita juu ya ardhi karibu na mistari ya mimea. Kuna ndoo nyekundu iliyoning'inizwa juu ya fimbo katikati ya shamba labda inatumika kwa umwagiliaji wa matone ya maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji katika shamba. Kuna mifereji midogo au mabomba meusi yaliyonyooka yakiwa yameekwa juu ya ardhi yenye udongo. Mifereji hii ina matonezi madogo yaliyosambaa kwa umbali flani. Shamba linaonekana kuwa limepandwa mimea midogo ambayo inaanza kukua.

Shamba kubwa la kijani likinyunyizia maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia. Kuna vinyunyizi nyingi zimepangwa kwa safu na zinatoa maji hewani, ambazo zinaangusha maji juu ya mimea. Shamba linaonekana mbichi na lenye afya.

Eneo la kilimo, ambapo kuna mfumo wa umwagiliaji unao, tumia vinyunyizi vya maji, vinyunyizi kadhaa, vinaonekana vikiwa vime, wekwa juu ya ardhi au kwenye miundo maalum, na vinaonekana vikirusha maji juu hewani, kwa mfumo wa mvua bandia, mimea ina, o, pandwa, inaonekana kuwa, inastawi vizuri, ikinufaika na umwagiliaji huo.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Tunaona safu za mimea zilizopandwa kwenye udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaonekana kuwa na mabomba meusi yanayopita kando ya safu za mimea. Mimea kuwa na michanga na inakuwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa mkavu, labda kuashiria umuhimu wa mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mimea iliyopandwa kwa mistari ikimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia. Kuna vifaa vingine vya kunyunyuzia maji ambavyo vinatiririsha maji juu ya mimea. Mimea inaonekana kuwa ya kijani kibichi na inakua kwa wingi. Mandhari inaonyesha eneo kubwa la kilimo, chini ya anga la mawingu.

Shamba lenye mistari ya mimea iliyopandwa. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa na bomba la bluu linaonekana likipita juu ya ardhi karibu na mistari ya mimea. Mimea ni midogo na ina rangi ya kijani. Ardhi ina rangi ya kahawia na inaonekana imeandaliwa kwa kilimo.